Kuna mwanaume aliyevalia tishati nyeusi na suruali nyeusi ambaye amesimama mbele ya mimea zake alizozipanda kwenye mabomba akiwa anafanya ukulima wa kisasa na ameyapanga vizuri mabomba yake, yametolewa mchanga, ametengeneza mashimo. Amepanda mimea mbalimbali kama vile sukuma wiki na tena anafanya shughuli ya kunyunyuzia.

Mabomba meupe yametumika katika ukulima huu unaojulikana kama ukulima wa haidrofoniki. Ukulima huu unatumia maji yenye virutubisho bila mchanga kuhakikisha kwamba mimea inakua ama kunawiri vizuri.

Hapa ni mjini na watu wanaweza kufanya ukulima ya kisasa. Wameweza kutenga sehemu ndogo nyuma ya nyumba yao na wameweza kutengeneza vizuri ili iwe bustani katika eneo hili na tunaona wameweza kupanda mimea ya aina tofauti tofauti na kuna tangi moja nyeusi ambalo limewekwa kando ambayo imeunganishwa na mifereji kwa ajili ya kunyunyizia mimea yao.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani kibichi inaonekana kunawiri vizuri kupitia mbinu hii ya ukulima inayotumia maji yenye virutubisho bila mchanga. Mbinu hii inafahamika kama hydroponic .

Hapa ni mjini na wanafanya ukulima wa kisasa. Tunaweza kutumia mabomba ambayo yametengenezewa mashimo na yamewekwa mchanga ndani. Tunayapanga vizuri kwenye laini na ameweza kuyamesimama vizuri kwe ngazi. Mabomba haya yameunganishwa na mfereji inayonyunyizia mimea hii.

Hapa ni katika kivungulio na tunaona kuna wanaume wawili ambao wameweza kutembelea sehemu hii. Na kuna mwanaume mmoja ambaye ameweza kushika pilipili kwenye mkono wake. Na tunaona ameweza kuweka kamba katika sehemu ya juu ili kuweza kushikilia mmea huu ili uweze kuzaa vizuri.

Tena hii ni mbinu mpya ambayo inatumika katika ukulima wa kisasa katika maeneo ambayo hakuna nafasi kubwa na katika mbinu hiyo wameweza kutumia mabaseni meupe ambayo yameweza kutilia mchanga na wameweza kupanda mimea mbalimbali na pia kuna maji ambayo yanatumiwa kunyunyizia mimea zao.

Huu ni ukulima wa kisasa ambao unaeza kufanya vizuri mjini na sehemu hii tuna weza kupanga vizuri mabomba, katika laini wametengeneza mashimo, umetilia mchanga ndani na wameweza kupanda mbonga za aina mbalimbali. Ni katika nyumba ya mtu na imechukua sehemu ndogo tu.

Ni sehemu ya mjini na wanafanya ukulima wa kisasa, kuna tanki iliyosimamishwa na imeunganishwa na mifereji, iweze kunyunyuzia bustani hayo ndogo, na tunaona meza kubwa na mimea ya aina mbalimbali na inapendeza sana kwa sababu ni ya kijani kibichi.

Kuna wanaume wawili ambao wameweza kutembelea kwenye kifungulio kuweza kuangalia jinsi mimea inavyoendelea na taa ya mimea bado ni michanga na ya rangi ya kijani kibichi na kuna mwanaume moja ambaye anaelekezea kidole mimea fulani na ni kama anataka aweze kuangaliwa vizuri.

Kuna kahawa iliyovunwa na ambayo imeweza kutandikwa chini kwenye gunia. Kuna mwanaume ambaye anaendelea kulitandaza ili iweze kukauka uweze kupelekwa kwenye kampuni. Kuna nyumba iliyo mbele yetu na ambayo mlango wake umefunguliwa. Kuna mwanamke ambaye amevalia tishati ya rangi ya kijani, ambaye amekaa karibu na mlango huo.

Hapa ni shambani na tunaona wameweza kulima vizuri kwa sababu hakuna magugu yanayo onekana wameweza kupanda mumea wa kabeji ambao tayari wameweza kutoa mazao. Kando yake kuna miti mirefu, mirefu ambayo ni ya rangi ya kijani, pia kuna manyumba ambayo yanaonekana kwa sehemu ya umbali.

Hapa ni kwenye kampuni. Na tunaona kuna wafanyakazi ambao wameweza kuvalia makoti ya rangi ya kijani. Wamevalia barakoa kwenye nyuso zao. Na tunaona wanashika maparachichi ambayo wanaweza kuyapakia kwenye boksi ndogo ili iwe rahisi kwao kuweza kuyapeleka kwa wanunuzi.

Hapa ni shambani. Na twaona wameweza kupanda mmea wa kabeji ambao tayari umeanza kutoa zao lake. Kando kuna miti mirefu ya rangi ya kijani inayoonekana. Na katikati ya makabeji haya tena kuna magugu madogo ambayo yanaendelea kukua.

Katika kiota hiki cha ukulima, kuna kuku wengi ambao wameweza kufugwa wakiwa ni wa rangi nyeupe na pia kuna vifaa tofauti vyenye rangi nyekundu ambavyo vinatumika katika kuwalisha kuku hawa.

Hapa ni shambani na shamba hili wameweza kulima vizuri, na wamepanda mmea wa mnyanya wingi. Na mnyanya huo umeweza kuzaa na mazao yake tunaona ni ya rangi nyekundu, na mengine ni ya kijani kibichi. Na tunaona wameweza kuweka nyuzi, za kuweza kushikilia mmea huu, ili uweze kuzaa vizuri. Na matunda yake yasianguke ardhini.

Hili ni shamba ambalo limeweza kulimwa mboga ya kabeji, na katika shamba hili tunaona kumelimwa vizuri kwa sababu kuna magogo, na pia kuna mifereji ambayo imeunganishwa vizuri katika masafu kuweza kunyunyuzia mboga hii. Na shamba hili limeweza kuzungukwa na miti, na kwa umbali kuonekana kuna tangi ya maji, ya rangi nyeupe.

Bomba la maji lenye rangi nyeusi ,ambalo hutumika kusambaza maji kutoka eneo moja hadi lingine .Tone ambalo linadondoka kutoka kwenye bomba hilo, ishara ya kwamba huenda bomba hili likahitaji urekebishaji.

Kuna shamba ambalo limeweza kulimwa vizuri, ambalo liko tayari kwa ajili ya kuweza kupandwa. Tunaona katika shamba hilo, kuna mifereji ambayo imeweza kuunganishwa vizuri, kwa ajili ya kuweza kunyunyizia mimea ambayo itayoweza kupandwa. Pia kuna vijiti vidogo vidogo ambavyo vimewekwa katika kila sehemu.

Kuna shamba ambalo limewezwa kulimwa vizuri na limeweza kupandwa tayari, na mimea yake imeanza kuchipua. Na tunaona kwenye shamba hili kuna mabomba ya maji ambayo yanaweza kunyunyuzia mimea hii. Kando ya shamba hilo kuna miti ya aina mbalimbali ambayo imemea ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni shambani na tunaona wameweza kulima vizuri Kwa sababu hakuna magugu katika eneo hili na kuna mimea ambayo tayari imeweza kumea ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi, pia kuna mitaro ambayo imeweza kutengenezwa vizuri Kwa ajili ya kuweka mifereji ambayo inanyunyizia shamba hili.

Hili ni shamba ambalo linaweza kulimwa vizuri kwa sababu kuna magugu yanayoonekana. Wamepanda mimea wa pilipili ambao bado ni mchanga na kuna mabomba meusi ambao umeweza kupangwa vizuri kwenye laini ambo unanyunyizia mimea huu.

Kuna shamba ambalo limeweza kulimwa vizuri na limeweza kugawanywa katika sehemu mbalimbali. Kuna sehemu ambayo tayari wameweza kupanda na mimea imeanza kukua na kuna sehemu hii ambayo bado haijapandwa na tena kuna mifereji mieusi ambayo imeweza kupangwa vizuri kwenye laini ambayo inatumika kuweza kunyunyizia mimea.

Hapa ni shambani na twaona wameanza kupanda mmea wa mahindi kwa wingi na kuna bomba moja la maji ambalo limeweza kuwekwa kwa ajili ya kunyunyizia shamba hili. Wameweza kutoboa mashimo na twaona kuna maji yanayotiririka kwenye mitaro ambayo wameweza kutengeneza na twaona shamba hili limeweza kuzungukwa na miti ya aina mbalimbali.

Hapa ni shambani na tunaona shamba hili limelimwa vizuri na hakuna magugu. Inakaa ni wakati wa kiangazi kwa sababu udongo wake umekauka sana. Kuna mimea ambayo imepandwa na bado hijanawiri vizuri. Kuna mifereji ambayo imeweza kupangwa vizuri ambayo inanyunyizia mimea hii.

Hapa ni shambani. Tunaweza kuona wamelima vizuri. Kuna udongo ambao uko tayari kwa ajili ya kuweza kupandwa. Kuna vijiti vidogo vidogo vilivyowekwa kila sehemu. Kuna mifereji ya rangi ya nyeusi ambayo imeweza kupangwa vizuri kwenye laini kuweza kunyunyizia mimea ambayo itapandwa.

Hapa ni shambani na katika shamba hili tunaona imegawanyishwa katika sehemu mbalimbali. Kuna sehemu moja ambayo imeweza kulimwa vizuri na kutayarisha udongo kwa ajili ya upandaji na kuna sehemu nyingine ambazo tayari zimepandwa na zina mimea tofauti tofauti. Tena shamba hili limeweza kuzingirwa na miti na imeweza kuwekwa mifereji ambayo imeweza kuunganishiwa vizuri kwa ajili ya kunyunyizia.

Hapa ni shambani na katika shamba hili tunaona limelimwa vizuri kwa sababu hakuna makomo, na tunaona kuna aina mbalimbali ya mimea ambazo zimeweza kupandwa kama vile sukumawiki, manyanya, vitunguu. Na pia tunaona wanaeza kutumia mifereji ambayo imeunganishwa vizuri kwa ajili ya kunyunyizia mimea yao.

Hili ni shamba ambalo limeweza kulimwa vizuri na tunaona katika shamba hili kuna mmea wa maharagwe ambao umeweza kupandwa kwa wingi na pia kuna nyasi ambazo zimekauka na pia tunaona kuna mifereji ambayo imeweza kuunganishwa kwa ajili ya kunyunyizia mmea huu wa maharagwe.

Twaona hili ni shamba ambalo limeweza kutayarishwa vizuri kwa ajili ya upandaji. Shamba hili lina udongo mzuri na inaona imetayarishwa wakati wa kiangazi na tukiangalia katika shamba hili kuna mifereji ambayo imepangwa vizuri katika safu kwa ajili ya kunyunyuzia.

Hapa ni shambani na tunaona eneo hili limeweza kulimwa vizuri kwa sababu hakuna magugu na tunaona wameweza kupanda mimea ya aina mbalimbali. Kuna mboga ya skuma wiki inayoonekana kwa umbali na mboga zingine na tunaona kuna mifereji ambayo imeweza kuunganishwa vizuri kwa ajili ya kunyunyizia mimea hizi.